Duka la nguo. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye vyuma vya kuninginia nguo na mbele kushoto mwanamke amevaa koti la rangi ya waridi.

Duka la nguo. Duka la nguo zenye bei nafuu. Nguo zimetundikwa kwenye reki ndefu za chuma zikipangwa kwa safu. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo nguo za watoto kama inavyoonekana kutoka bango jekundu lililoandikwa, kid's clothing.

Nguo zilizopangwa kwenye rafu zikionyesha mitindo mbalimbali. Hii inaashiria kuwa ni duka la nguo , labda pia na bidhaa nyingine za nyumbani au chakula kulingana na muundo.

Sehemu ya duka kubwa la nguo, kuna manguo kadhaa zilizovaliwa nguo mbali mbali. Ikiwemo moja iliyovaliwa shati la bluu na kaptula nyeusi mbele ya picha.

Duka lina sakafu ya mbao inayong'aa na kuta nyeupe. Nguzo nyeusi za nguo zimepangwa pande zote mbili za duka, zikionyesha nguo mbalimbali za rangi tofauti.

Safu ya nguo zilizo ninginia kwenye chuma katika duka la nguo, nguo nyingi zikionekana kuwa magauni zikiwa na rangi ya mitindo mbalimbali. Kuna gauni la rangi ya maroon lililo na matabaka mengi, gauni refu jeusi lenye michoro ya maua meupe.

Duka la nguo, labda la kike, likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye virai. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Kuna bango linaonekana likionyesha ofa ya bei ya nguo.

Kuna nguo nyingi zimening'inia kwenye pau zikiwemo t-shirt na jaketi. Pia kuna rundo za nguo zilizokunjwa kwenye rafu upande wa kushoto. Nguo zinaonekana kuwa na mtindo wa kisasa na zisizo rasmi.

Duka la nguo labda la kiume limejaa jaketi na mashati zilipangwa vizuri. Upande wa kushoto jaketi mingi zenye rangi tofauti kama vile kijivu na buluu zime tundikwa kwenye stendi za gorofa mbili.

Chumba cha nguo kilichojaa nguo zilizopangwa vizuri. Rafu nyingi nyeupe zilizojaa mashati yaliyokunjwa na suruali zilizoning'inizwa. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inzwa pia zikiwemo t-shirt na mashati.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna safu za nguo zilizoning'inia kwenye chuma zikiwa na rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano, buluu, nyeusi zikionyesha aina tofauti za mavazi.

Duka la nguo, likiwa na nguo na viatu vilivyopangwa vizuri, kwenye rafu na meza za kuonyeshea. Upande wa kushoto, kuna rafu za viatu na kuta nyeupe.

Rundo refu la nguo lililokunjwa zikiwa zimepangwa kwa usawa. Nguo hizi zinaonekana kuwa mashati au fulana kutokana na ukunjaji.

Safu ndefu ya nguo nyingi zikiwa t-shirt na mashati ya mikono mifupi zilizopangwa kwenye hanger .Zimepangwa Kwa rangi mbalimbali zikijumuisha rangi angavu kama vile nyekundu, kijani kibichi, buluu njano na machungwa.

Duka la nguo likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa, na pia kutawanyika. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye nondo za kuonyesha nguo, na rundo la nguo au vitu vingine kwenye meza.

Duka la viatu lililo na sehemu ya viatu. Rafu ndefu nyeupe yenye umbo la upinde zimejaa aina mbalimbali za viatu ikiwemo sandali, viatu vya wazi na viatu vingine.

Duka la nguo. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo hasa suruali au sketi, zikiwa zimetundikwa kwenye cheni . Juu ya rafu hizi kuna mifuko ya mikono yenye rangi mbali mbali ikiwa imepangwa vizuri.

Meza iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa na kupangwa vizuri, huenda kwenye duka la nguo. Kuna bango kubwa jekundu katikati ya meza ikisema sell up to 55% off ikionyesha kuwa kuna punguzo la bei hadi asilimia hamsini na tano.

Juu kabisa kuna mifuko ya mikono ya wanawake ya rangi ya kahawia. Chini kidogo kuna pochi mbalimbali na mikoba midogo midogo ya rangi tofauti. Kuna sakafu na vitambaa vyenye ruwanza zenye rangi mbalimbali.

Duka linaloitwa Budget Wear. Juu ya duka hilo kuna ishara yenye rangi nyingi za kijometria. Kushoto kwa duka, kuna duka lingine linaloitwa Hair Salon.

Duka la nguo lenye rafu na mabirika mengi yaliyojazwa nguo za aina mbalimbali. Baadhi ya nguo imefunikwa na plastiki nyeupe huku nyingine zikiwa zimening'inizwa wazi.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mbele kabisa, kuna gari jeusi la kifamilia. Nyuma ya gari hilo, kuna magari mengine meupe na meusi yaliyokuwa yameegeshwa.

Gari la zamani limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Gari hili lina rangi ya kijivu na sehemu nyeusi na lina muundo wa magari ya miaka ya awali ya karne ya ishirini likiwa na taa kubwa za mbele na magurudumu yenye speki za mbao.

Maegesho iliyojaa magari ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa safu, magari mengi yanaonekana kuwa mapya yakipendekeza inaweza kuwa sehemu ya maonyesha ya gari au duka la magari.

Kundi la watu, watu kadhaa wamekaa kwenye nyasi huku wengine wamesimama karibu na magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa. Gari kubwa aina ya pick-up lenye rangi ya fedha inaonekana kwa upande wa kulia.

Sehemu wa nyuma na upande wa kulia wa gari jeupe la aina ya SUV ina onekana kuwa ya Volkswagen. Gari hiyo ina rims za alloy zinazo ng'aa na spoiler nyeusi juu ya kioo.

Gari jeupe la rangi ya nyeupe yenye pembe za ndovu zikiwa zimeegeshwa mbele ya mlango wa gereji. Juu ya mlango wa gereji kuna ishara yenye neno Service .

Sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma. Viti vimefunikwa kwa vitambaa vya rangi nyeupe na kuna mikanda ya usalama inaonekana kwenye viti. Kupitia dirisha la gari, kuna lori la rangi ya kijani na nyekundu linaonekana kwa umbali.

Gari lina rangi ya kijivu, na lina magurudumu meusi. Upande wa mbele wa gari ,karibu na mlango wa dereva kuna stika ndogo ya rangi ya blue na nyeupe. Madirisha ya gari yamepakwa rangi nyeusi kidogo.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na kiti ya mbele ya abiria. Viti vyeusi viko katika hali nzuri na dashibodi inaonekana vizuri sana.

Watu wawili mwanamume na mwanamke. Wanaonekana wako kwenye mazingira ya kibiashara labda duka la magari. Mwanamume mmoja mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa amevaa suti nyeusi na sharti jeupe lililo wazi na tabasamu. Na kuonekana akimwelezea mwanamke aliyesimama karibu naye.

Mikono miwili ya watu wawili ikifanya mkataba. Mkono mmoja unatoa funguo za gari kwa mkono mwingine. Kwenye meza kuna clipboard yenye karatasi, kalamu na gari dogo la mfumo.

Gari la kisasa linaonekana kuwa Sedan ya kifahari yenye rangi ya kijivu. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi fupi, labda uwanja au shamba.

Gurudumu la gari la kisasa limekanda kuwa na magurudumu ya aloi. Gurudumu hilo limeunganishwa kwenye gari jeusi ambalo linaonekana tu sehemu ndogo yake.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria. Magari hayo yamewekwa juu na chini ya lori hilo maalum kwa usafirishaji wa magari mengi kwa wakati mmoja.

Gari liko barabarani na kuna miti na nguzo za barabarani nyuma. Barabara inaonekana kuwa na lami . Pande wa kushoto kuna uzio wa chuma.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa katika eneo la mauzo ya magari. Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu na tai. Anaonekana kama muuzaji akionyesha kitu kwenye kompyuta kwa wandoa wanaotabasamu.

Safu ya magari mapya yaliyopangwa vizuri nje katika uwanja ya maonyesho ya magari, eneo la kuhifadhi magari kabla ya kuuzwa. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyeupe.

Pikipiki yenye matairi matatu ya rangi nyekundu iliyopakwa. Iko imesimama karibu na vichaka vyenye majani mabichi, ambavyo vinatanda juu ya sehemu ya juu ya gari.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa na vigae. Upande wa nyuma wa gari inaonekana wazi na ina namba ya usajili ya Kenya. Muundo wa gari inaashiria ni gari la kisasa.

Gari ndoogo la abiria la rangi ya fedha likiwa lime egeshwa nje, gari linaonekana likiwa na matairi ya rangi nyeusi au kutu na upande wake una stika.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma. Viti vimefunikwa na kitambaa cha rangi ya kijivu na nyeusi. Kupitia dirisha la gari kunaonekana mandhari ya nje ya majani mabichi.

Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo na kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma yake. Ingawa haionekani wazi, gari lina rimu nyeusi, na miwani ya pembeni iliyojitokeza.

Lori la kubeba magari, lori hili lina rangi nyekundu iliokolea na lina trela yenye viwango viwili au zaidi vya kupakia magari. Magari kadhaa ya aina na rangi tofauti yamepakizwa kwenye lori hilo.

Trela ndefu ya buluu inaonekana kutumika kusafirisha magari. Trela hii ina viwango viwili vya kupakia magari, ila magurudumu ya kung'aa ya chrome na inaonekana kuwa katikati kati hali ya nzuri ,ikiashiria kuwa mpya.

Lori la kubeba magari, likiwa limebeba magari matatu. Gari la mbele kabisaa linaonekana kuwa nyeupe, gari la kati ni ya rangi ya kijani kibichi na gari la nyuma ni gari la biashara, jeupe.

Pikipiki yenye magurudumu matatu, inajulikana kama tuktuk, ya rangi nyekundu linaonekana kuwa la zamani na limetumika sana. Likiwa na rangi iliyofifia na sehemu zilizochakaa.

Duka la kuuza magari, ambalo linaonekana kuwa la kisasa na lenye nafasi kubwa. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani ,na pia Kuna madawati la mapokezi ambapo mtu mmoja anaonekana kusimama nyuma yake.

Chumba cha amonyesho ya gari, mbele kuna magari mawili yakiwemo gari la buluu, upande wa kushoto na gari jekundu upande wa kulia. Magari haya yamekuwa katikati ya picha yakionyesha uzuri wa muundo wao.

Soko la ndani, linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi, kuna masanduku makubwa ya mbao yaliyojaa matunda na mboga mboga. Baathi yamejaa parachichi na mengine yana chokaa.

Aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwa kuuzwa. Kuna ndizi zikiwa zimening'inia juu, nyanya, kabichi, viazi, karoti na matunda mengine yasiyotambulika vizuri.

Soko la wazi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa kando ya njia kuu vikiuza vitu kama vile shanga, nguo na bidhaa za sanaa.

Kibanda cha kuuza mboga. Kuna wingi wa nyanya nyekundu zilizopangwa chini kushoto. Karibu na nyanya, katikati kuna rundo la majani la kijani kibichi yanaonekana kama kotneri . Upande wa kulia wa chini, kuna rundo kubwa la pilipili hoho za manjano na zingine chache nyekundu. Juu yao kuna pilipili hoho za kijani kibichi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda soko la mazao au matunda. Kuna watu wengi waliojikusanya baadhi yao wamekaa chini wakiuza bidhaa zao na wengine waku- wakitembea wakinunua.

Aina mbalimbali za viazi labda viazi vitamu vikiwa vimepangwa kwa vikapu na ndoo mbalimbali , kushoto kuna kikapu kilicho jaa viazi vitamu vya rangi ya zambarau, chini yake kuna kikapu kilicho jaa viazi vya rangi ya kahawia.

Kundi kubwa la viatu vinavyofanana na sandali vilivyotengenezwa kwa ngozi na nyinginezo za asili za rangi ya kahawia. Viatu hivi vimepangwa na kuning'inizwa kwenye stendi sokoni.

Duka la mboga, bidhaa ya kwanza inafanana na viazi vitamu vidogo, bidhaa ya pili ya katikati kuna vituguu vingi vya sambarua viliopangwa vizuri na kwa kulia kuna nyanya nyingi zikiwa na rangi ya mchanganyiko nyekundu na majungwa.

Soko lenye shughuli nyingi. Ardhini, inaonekana kuwa na matope na uchafu. Kuna kreti ya mbao tupu katikati ya picha . Mbele na pembeni ya kreti, kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na matunda mengine.

Kuna watu wengi wakitembea na kununua bidhaa chini ya hema kubwa la buluu na nyeupe. Eneo lote limejawa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa chini kwenye meza ndogo ndogo. Mbele ya pami , kuna mtu mmoja amepiga goti akichagua bidhaa za rangi ya kijani kibichi.

Kibanda cha kuuza matunda na mboga. Kuna matunda mbalimbali kama vile mananasi yaliyotandikwa, mahindi yaliyopangwa kwenye meza na matikiti maji.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa na kuonyeshwa. kwa hiyo kuta zimefunikwa kabisa na bidhaa mbalimbali zikiwemo mifuko, mapambo na vitu vingine vya sanaa. Baadhi nyingi zinaonekana kutandikwa au kuwekwa kwenye rafu.

Wanawake wawili wanauza matunda. Mwanamke wa kwanza yuko upande wa kushoto ,amevaa koti la denim na barakoa na anaonekana akipanga matunda kwenye meza. Mwanamke wa pili yuko upande wa kulia ,amevaa nguo yenye mistari nyepesi na nyekundu.

Ukuta wa kulia umejaa vinyango vingi vya mbao vilivyochongwa. Baadhi ukiwa na umbo wa wanyama na vingine vikiwa viwango vya uso au sanamu za binada.

Rundo la viatu kupangwa katika hali isiyo ya kawaida. Pengine kwenye soko la wazi, duka ndogo la viatu vya mtumba. Vitu vingi vinaonekana kuwa vya rangi nyeusi.

Vikapu vingi vidogo vya mikono vilivyopangwa pamoja. Vikapu hivi vina rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, njano, buluu na machungwa na vimefungwa kwa nyuzi.

Duka la nyama ambapo kuna wanaume watatu, waliovaa sare nyeupe na aproni nyekundu wakihudumia, nyama iliyokatwa ikining'inia kwenye ndoana na kuna friji iaonyesha nyama ingine iliyoandaliwa kuuzwa.

Soko la mazao ambapo kuna aina mbalimbali za matunda na mboga. Tunaweza kuona chungu cha nyanya nyekundu, rundo la vitunguu vyeusi na ndizi zilizoning'inia juu.

Bidhaa za mashamba, shambani zikiwa zimepangwa vizuri kwenye sehemu tofauti, kwenye soko, duka la mboga. Kushoto kabisa, kuna rundo kubwa la viazi vikuu, katikati kuna vitunguu, kulia kuna rundo, la nyanya.

Soko la maua. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumia na kupanga maua mbalimbali yakiwemo maua meupe na ya rangi tofauti. Kuna hema la kijani kibichi linalotoa kivuli na kiti cha plastiki cha bluu kimeachwa mbele.

Soko lenye shughuli nyingi liliojaa rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwenye makreti. Watu wengi wanaonekana sokoni, wengine wakiuza na wengine wakinunua. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani.

Jengo la gorofa lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi isiyokolea, likiwa limezungukwa na miti. Kwenye sehemu ya juu ya jengo imeandikwa Ukame Ukama Lifestyle Apartments .

Jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kuwa katika ujenzi lina dari au sehemu ya juu ya rangi ya njano na kuta za rangi ya kahawia njano na nguzo nyeupe.

Jengo la ghorofa nyingi zenye rangi ya bluu ambalo linaonekana kua katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Kwani kuna fursa nyeusi zinazoonekana kama madirisha.

Jengo kubwa la ghorofa, chini ya anga la bluu, na mawingu machache. Jengo hilo linaitwa, M4 Apartments kama inavyoonekana, kwenye alama nyekundu, juu ya jengo.

Bwawa kubwa la kuvuti la rangi ya buluu inatawala sehemu ya mbele na katikati ya picha. Nyuma ya bwawa kuna jengo kubwa ambalo linaweza kuwa jengo kuu au sehemu ya mapokezi.

Jengo lenye gorofa nyingi likiwa limepangwa kutoka chini kuelekea juu ivyo linaonekana kwa pembe. Rangi kuu ya jengo inaonekana kuwa kawia au rangi ya undogo na lina madirisha mengi ya kioo.

Nyasi nyingi zilizopunguzwa vizuri zimefunika eneo kubwa la ardhi zikiunda bustani mzuri. Kuna miti mikubwa na ndogo pamoja na vichaka vilivyopunguzwa vizuri vikiunda ua na mipaka.

Jengo la ghorofa, jengo hili lina jengo la makazi na lina bwawa la kuogelea mbele yake. Kuna pia eneo la kijani kibichi karibu na bwawa na miti upande wa kulia wa picha.

Uwanja wenye nyasi uliokauka na ghorofa, maghorofa ya watu binafsi. Hapo kando kuna mimea ya waya ya, wa umeme zinapita.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa na ghorofa nyingi, na madirisha mengi. Jengo hilo limepigwa picha kutoka chini kwenda juu, na kuonyesha anga la buluu lenye mawingu meupe.

Kiwanja cha ardhi eneo la wazi likiwa na nyasi na udongo ,sehemu ya mbele ya ardhi inaonekana kama udongo mwekundu umekauka na mimea mwingine iliyokauka juu yake.

Mandhari ya majengo katika eneo la mijini. Majengo yanaonekana kuwa marefu na yana mitindo tofauti ya usanifu. Jengo moja katikati ina rangi ya kijani kibichi.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa jengo la makazi. Lina muundo wa kipekee na wa kuvutia likiwa na mchanganyiko wa rangi: nyeupe, kijivu, cheusi na rangi ya machungwa.

Jengo la horofa lililopakwa rangi ya njano na baadhi ya madirisha yenye rangi nyeusi. Juu yake kuna sehemu nyingine ya jengo lenye paa la buluu. Jengo hilo limejengwa karibu na kuta za zege na kuna nyasi kavu upande wa kulia.

Eneo wazi lenye nyasi kavu za rangi ya kahawia likiashiria ardhi ambayo labda haijapandwa au imekauka. Mbele ya shamba hili kuna nyumba kadhaa, yanaonekana nyumba ya makazi yenye miundo na rangi tofauti.

Nyuma ya mti kuna jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha mengi. Chini ya bango kuna waya wenye ncha kali unaozunguka kitu fulani labda uzio. Kuna picha unaonyesha tangazo la kupangisha mali isiyohamishika.

Majengo yenye magorofa nyingi, na yana rangi tofauti. Ikiwemo jengo moja kubwa la rangi ya njano, linalojitokeza katika katikati ya picha. Chini ya mjengo, kuna dalili za shughuli za kibiashara la kawaida.

Bango la tangazo, bango hilo linaonekana kuelezea kuhusu ujenzi au ufunguzi wa kituo kipya cha ununuzi kinachoitwa Hurlingham Mall, lango hilo linataja huduma zitakapopatikana kama Supermaket, Retail shops, retail stalls, fitting Jims na pia linaorodhesha baadhi ya maduka.

Eneo kubwa la ardhi lisilo na ujenzi. Likiwa na nyasi kavu na mimea mifupi. Nyuma ya eneo hili kuna majengo kadhaa yanayoashiria kuwa liko karibu na makazi. Anga linaonekana kuwa wazi na mawingu machache.

Nyumba moja iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na ukuta mweupe na madirisha yenye fremu nyeupe na kingo za matofali ya kahawia. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye vichaka vya kijani kibichi vilivyopogelewa na mimea yenye maua mwekundu.

Jengo la njano. Kiliho mbele ni jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi la njano. Linaonekana kuwa na madirisha mengi yaliyoundwa kwa miraba ingawa baadhi yao yanaonekana kufunikwa na matofali. Muundo wake unaonekana kuwa rahisi.

Bango kubwa la matangazo la mradi wa majengo. Juu ni ya bango imeandikwa Hayat heights , chini yake kuna picha ya jengo herufi la ghorofa likionyesha mradi wa kisasa wa makaazi.

Mandhari ya mjini ikionyesha majengo mawili makuu yaliyo upande wa kushoto na kulia. Jengo lililo kushoto lina rangi ya njano nyepesi na lina madirisha mengi ya mraba.

Jengo refu ambapo kuna ishara au bango lililoning'inia. Maandishi kwenye bango yameandikwa kichwa chini na hayawezi kusomeka vizuri.

Sehemu ya bucha ndani ya duka wafanyakazi wawili waliovalia sare za mguu wakiwa nyuma ya kaunta za nyama zenye glasi ,ambapo aina mbalimbali za nyama inaonekana zikionyeshwa.

Rafu za duka kubwa, zilizojawa bidhaa za chakula cha mbwa, juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa dog food . Rafu za juu, zina mifuko midogo na pakiti za chakula cha mbwa cha aina mbalimbali.

Rafu zilizojaa aina tofauti za keki. Kuna keki aina tofauti, kuna mikate, na vikombe za keki. Kuna keki za vipande, mikate kamili ya duara, bidhaa zingine za mikate.

Karatasi zenye chapa ya Hannah zilizopangwa kwenye stendi ya ofa ndani ya duka kubwa la jumla, stendi hiyo ina mistari nyekundu na ya chungwa, nyuma kuna rafu zingine zenye bidhaa zikiwemo bidhaa zinazofanana zilizopangwa kwa wingi.

Duka kubwa la rejereja hasa eneo la nyuma. Juu kuna mabango makubwa yenye maandishi meupe yanayosema pork, white meat na red meat yakionyesha aina mbalimbali za nyama zinazouzwa.

Soko la kisasa kuna foleni za bidhaa zimepangwa vizuri zikijumuisha matunda na mboga pamoja na bidhaa nyingine inaonekana katikati ikining'inia kutoka dari.

Rafu za viatu katika duka, kuna aina mbali mbali za viatu vikiwemo raba, sapatu na viatu vya wazi vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ya viatu inaonekana kua vya mchezo na kuna mabango ya matangazo ya viatu vya raba.

Barabara ndefu ya duka iliyojazwa na bidhaa. Upande wa kushoto na kulia, kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo nguo, vifaa vya nyumbani, na bidhaa zingine za reja reja. Njia hiyo, ni pana na inaruhusu wateja kutembia kwa urahisi.

Kuna vitu vingi tofauti vilivyopangwa kwenye rafu na kuning'inia, ikiwemo mifuko ya mikono, mapambo, sanamu ndogo na vitu vingine vya mapambo.

Kuna bidhaa nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda, vitu vilivyopangwa kwenye masanduku. Pia kuna viti vilivyopangwa vizuri kwenye vibweta vya kuuza.

Kwenye rufaa za juu kuna machungwa, vitunguu na ndimu, au matunda mengine yanayofanana. Chini yake, kuna masanduku ya kijani kibichi yaliyojazwa na mboga za majani kama vile machicha, au kabichi zilizopangwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja. Sehemu yenyewe ina bidhaa za maziwa na vinywaji. Kuna rafu ndefu zilizojaa chupa na carton za maziwa, mtindi na vinywaji mbalimbali vya rangi tofauti.

Safu ya mashine za kufulia nguo zikiuzwa dukani pengine duka kubwa la vifaa vya kielektroniki au duka kuu. Limetengenezwa kwa chuma na zina rangi tofauti kama vile kijivu, fedha na nyeusi.

Duka kubwa inaonekana kama duka la bidhaa za vyakula. Katikati ya picha kuna kaunta kubwa ya kupoeza iliyojaa bidhaa mbali mbali ikiwa na ishara inayosomeka fruits and vegetables .

Duka kubwa la kuoka mikate, ambapo bidhaa za kuoka zimepangwa kwenye rafu na meza za kuonyesha. Kuna mikate, kuna muffins , na cookies zilizo pangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Rafu zilizojazwa vikombe vingi vyenye muundo unaofanana wa milia nyekundu, nyeusi na nyeupe. Vikombe hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu tatu huku vingine vikiwa vimeelekezwa juu ya vingine.

Eneo la malipo katika duka kubwa la kisasa, duka la Carrefour kutokana na bango lililo upande wa kulia. Kuna kaunta kadhaa za malipo na baadhi zimeandikwa express counter .

Rafu zilizojaa bidhaa katika duka la rejareja. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Upande wa kulia kuna bango lenye maandishi long life milk ikionyesha aina ya bidhaa zilizopatikana kwenye sehemu hiyo.

Rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula. Inaonekana kama sehemu ya mboga na bidhaa za salad zilizo pakiwa pamoja na bidhaa zingine za chakula zilizo pakiwa.

Safu ya baiskeli za ukubwa tofauti zikiwemo baiskeli za watoto na pengine baiskeli za watu wazima, zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka. Baadhi ya baiskeli za watoto zina magurudumu ya kusaidia.